Ndizi zimefungiwa Kwa mafungu na kuning'inizwa juu katika Soko la matunda. Kuna mchanganyiko wa ndizi mbivu za rangi ya manjano na ndizi mbichi za kijani. Meza ya soko zimejaa matunda mbalimbali kama Maembe, Mapera, Machugwa, na Mavuno. Yote yakiwa yamepangwa Kwa mpangilio mazuri Na wa kuvutia.

Wakulima wako katika shamba la mifugo wakiongoza ng'ombe wawili kupitia sehemu ya kisasa kwa ajili ya kupitisha ng'ombe ili kuondoa viroboto, mwanamke aliyevaa koti la mvua la buluu na mwingine anaonekana nyuma yake kidogo. Wote wanashughulikia ng'ombe katika banda lenye paa la chuma na ukuta wa mbao.

Migomba mirefu imeota kwa wingi kwenye shamba lenye mwangaza wa kutosha wa jua ikiwa na makundi makubwa ya ndizi zilizoiva zenye rangi ya manjano angavu. Kila mzabibu wa ndizi umebeba mzigo mkubwa wa matunda yaliyosongamana kwa ukarimu yakining'inia kwa uzito.